Mlinda lango amevaa nguo za kijani kibichi ambapo amevaa maviwanda ya kucheza kandanda. Inaonekana anevunjika ama ameumia mguu. Kando yake kuna mchezaji mwengine ambaye amevaa sare za rangi nyeusi.